Wachezaji wawili wa soka wanashindana kwa nguvu uwanjani, kila mmoja akijaribu kidhibithi mpira kwa ustadi wa hali ya juu. Wametumia rungu maalum kusaidia miguu yao, wakionyesha uwezo wa ajabu wa kucheza mchezo soka. Hali hii inaonyesha jinsi asima na ujasiri zinaweza kumfanya mtu na kufanikiwa bila kujali changamoto zake.

Zana muhimu za kazi zimewekwa tayari kuanza kazi. Mfuatiliaji wa kompyuta na kibodi vimekaa kwenye meza vikiwa tayari kwa matumizi. Kila kifaa kina jukumu lake pamoja vinachangia ufanisi wa kazi.

Ushujaa na ujasiri unajaa uwanjani wanariadha wamekaa wakiwa wamevalia sare zinazoashiria taifa lao, kila mmoja wao amebeba ndoto na azimio la ushindi akiwa tayari kupambana.

Ubao huu umejazwa na maelezo muhimu yakionyesha mpango au shughuli mbali mbali. Kila neno na sentesi inamaana yake na inatoa mwelekeo wa shughuli za siku. Ubao huu hutumika kutoa taarifa muhimu kwa timu au wanafunzi.

Mapigano na asili vinakutana katika usawa. Mtu huyu anavuka mipaka ya mwili na akili akitumia nguvu zake za ndani kusukuma boti mbele. Maji yanatulia huku yakipita na miti ya mikoko inatulia ikitazama safari yake ya ushindi.

Wanafunzi watatu wanaruka kamba na kucheza kwenye nyasi. Huu ni mfano wa safari ya elimu na lugha ya kifaransa kwa darasa la nne. Safari hii inaambatana na furaha na mchezo inayowaandaa wanafunzi kwa elimu ya lugha ya kifaransa.

Mwanariadha wa Kenya Wesley Kimeli Sang, anaonekana amesimama kwenye uwanja wa riadha. Amevaa vesti ya rangi ya nyekundu. Maelezo yanayohusiana na mwanariadha yanaonekana chini ya maelezo.

Meza na viti vya darasa, nimesimama vikiwa vimetayarishwa kwa ajili ya wanafunzi. Kila kiti kinasubiri kujazwa na akili mpya zinazotafuta maarifa. Hili ni eneo la kujifunza ambapo ndoto na malengo ya vijana yanajengwa.

Mwanamchezo huyu anajiandaa kwa safari yake. Anashikilia makasia kwa nguvu akijua kwamba kila harakati inamleta karibu na lengo lake. Kujitolea kwake na bidii yake inamfanya ajiamini na kusonga mbele.

Katika mbio za wanaume nchini, kunao walio mstari wa mbele wakiwa wamepumua kwa nguvu, wanaonyesha furaha ya ushindi kwa mikono iliyoinuka juu. Wengine wanafuata nyuma bado wanapigana kumaliza mbio.

Jukwaa la heshima limepambwa kwa majina na nembo za mashirika. Mzee mmoja anashika kipaza sauti akitoa hotuba yenye uzito kubwa kwa hadhira inayomsikiliza.

Rangi nyekundu ya mlango inang'aa kwa kuwa imepigwa na miale ya jua. Mawe yaliyopangwa kwa ustadi yanatoa ujenzi imara kwa jengo. Ni mahali ambapo historia na maisha ya kisasa yanakutana.

Uwanja unashuhudia juhudi za wanariadha wenye ulemavu. Wanasimama kwa ujasiri kila mmoja akiwa amejitolea kwa mchezo. Nguvu yao ya ndani inawasukuma mbele ikishinda mipaka ya kimwili.

Washindi wawili wakiwa wamevalia mavazi mepesi wanaelekea kumaliza mbio mmoja anashikilia mkono wa mwenzake ishara ya ushikamano na ushirikiano.

Ulinzi na usalama ndio jambo la muhimu huku bango likionyeshja njia ya kufuata, wakati wa hatari. Njia iliyoonyeshwa inaashiria muelekeo wa usalama na utulivu. Hii ni ishara ya ulinzi na utayari wa kukabiliana na hatari yoyote.

Nyumba imesimama ikiwa na milango miwili iliyo wazi na dirisha moja lenye rangi ya kijani , paa la rangi ya kahawia linang'aa jua linapolipiga ,na nyasi zimekatwa kwa uangalifu.

Mlango wa mbao uliogawanywa kwenye vipande kadhaa vya mstatili na kitasa ambacho ni cha rangi ya fedha. Ni darasa la wana kidato wa kwanza R.

Uso wa ubao unaonyesha ujifunzaji wa lugha kwa maneno mapya, herufi kubwa na dogo vimeandikwa kwa uangalifu zikiwa vimetayarisha kwa ajili ya kufundisha, hili ni darasa la maarifa mahali ambapo akili ndogo hupanuka na kuunda ulimwengu wao.

Swali la masomo limeandikwa kwenye ubao likiuliza jinsi mtu mmoja anayejulikana kama Samuel alivyojibu alipoitwa na Mungu. Tarehe ya jumatatu Februari ishirini na nne mwaka wa elfu mbili ishirini na tano imeandikwa juu ikionesha mazingira ya darasani.

Nguvu ya akili na mwili inaonekana usoni mwake, akiketi kwa kujiamini katikati ya vifaa vyenye uzito anaonyesha nia isiyo yumba, kidole gumba kinachoinuka juu kina ashiria ujasiri na ushindi unaotokana na mazoezi magumu.

Jengo refu lililopakwa rangi ya manjano na buluu, limepangwa kwa mistari. Ikiashiria kituo cha elimu. Madarasa yana madirisha mengi, yakiruhusu mwanga wa kutosha kwa wanafunzi. Sehemu ya mbele ya jengo ina nyasi zilizotunzwa vizuri, zikionesha umuhimu wa mazingira safi ya kujifunza.

Akili na ubunifu vinakutana katika teknolojia ya kisasa. Skrini mbili zinatawala nafasi ya kazi, zikitoa fursa ya kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Kinanda na panya vipo tayari kutumika vikiwa zana za kufikia malengo makubwa.

Mwanariadha amevalia mavazi meusi na viatu vya kijani kibichi anajiandaa kwa kuruka. Anainua mguu wake mmoja juu huku mikono yake ikiwa tayari kwa kutoa nguvu ya kuruka. Nyuma yake kuna uwanja mkubwa wa riadha wenye viti vya rangi tofauti unaoashiria kuwa anaweza kuwa anajiandaa kwa mashindano.

Chumba kina baraza ndogo ya chuma yenye rangi ya nyeupe na kioo cheusi mbele samani hiyo ina magurudumu na inanaonekana kuwa na vifaa ndani yake. Nyuma ya baraza kuna meza ndefu iliyo na computer kadhaa na viti vyeupe vya plastiki, mlango wa mbao unaonekana upande wa kulia.

Vyombo vya kuzimia moto na mitungi za gezi zimeifadhiwa nyuma ya nondo ya chuma zenye rangi ya kijanichombo kimoja cha kusimia moto ni chekundu na mitungi ya gezi ina rangi ya machungwa na kijifu nondo hizo zinalinda mali hiyo ndani ya eneo hilo.

Waziri amesimama mbele ya hadhira wakihutubia huku akiwa ameshikilia karatasi mkononi ametembea mbele ya jukwaa na yuko tayari kuwasilisha maneno kwa hadhira. Mandhari nyuma yake yana nembo zenye maana ya elimu maalum ikionyesha msisitizo wa ujumbe zinazowazilishwa.

Wanariadha wanne wanatembea pamoja kwenye uwanja wa riadha wakiwa wamevalia mavazi yanayoashiria mashindano. Wanasimama na kufanya mazungumzo labda wakijadili mbinu au wakipongezana kwa utendaji wao. Hali hii inaashiria ushirikiano na urafiki kati ya wanariadha bila kujali tofauti zao.

Vifuniko vyekundu vya vitabu vina ngaa, vikiwa vimejaa maarifa na hadithi za kuvutia. Vimepangwa vizuri, vikiashiria utaratibu na umuhimu wa elimu. Kila kitabu ni mlango wa ulimwengu mpya ukiwa tayari kufunguliwa na kusomwa na wanafunzi.

Somo la lugha linafanyika kama inavyoonekana kutoka kwenye ubao uliojaa maandishi na mistari . Kila herufi imeandikwa kwa umakini mkubwa ikionyesha mwalimu anafundisha kwa bidii jinsi ya kuandika vizuri.

Darasa linang'aa na matumaini ya maarifa mapya barua za alfabeti zimepachikwa ukutani zikiwa zimepangwa kwa utaratibu tayari kufunzwa, kila barua inawakilisha sauti mpya ikitoa ahadi ya kusoma na kuandika.

Darasani kumetulia viti vimepangwa kwa utaratibu. Dawati linasubiri watoto wanaoitamani elimu. Juu ya moja kitabu kimetulia kikiashiria ahadi ya maarifa na hadithi mpya.

Kundi la watu liko kwenye maji wakiwa na vifaa vya usafiri wa baharini. Wamevaa fulana zenye rangi zinazofanana ikionyesha umoja na ushirikiano . Ni mazingira ya safari na shughuli za kijamii majini yakizungukwa mimea ya asili.

Eneo la wazi lenye vifaa vya mchezo linaonekana tayari kwa ajili ya watoto bembea za chuma zilizopawaka rangi nyekundu na nyeupe zinatoa fursa ya burudani kwa walio wadogo ingawa mazingira yanaonekana kuchakaa, michezo ni sehemu muhimu ya ukuwaji na maendeleo yao ya watoto.

Hali la uamuzi na nguvu inaonyesha katika eneo hili la mazoezi, mwanamume mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu akifanya mazoezi ya ndondi kwa bidii, mwenzi wake anamsaidia akishikilia mfuko wa mazoezi.

Mtu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akibeba vitabu vingi akielezea upendo wake kwa masomo. Mikono yake inaonyésha juhudi za kupata elimu huku akijifunza mambo mapya.

Jengo zuri linasimama lenye milango ya rangi nyekundu na bustani ya kijani. Maua ya rangi ya waridi yananing'inia kwenye mimea yakiongeza uzuri wa mazingira. Ni mahali pa utulivu pamejengwa kwa kutafakari na kufurahia uzuri wa maisha.

Nyumba hii imejengwa kwa mtindo wa kisasa ikionyesha ubunifu na ladha ya kipekee inasimama kwa miguu imara ikitoa hisia ya thamani , kila undani wa ujenzi umefikiriwa kwa makini. Hapa ndipo mahali ambapo familia inaweza kupata furaha.

Ukuta wenye rangi ya kahawa hafifu, inaonyesha mpangilio wa siku za wiki. Kila siku imeandikwa kwenye karatasi ndogo na imepamwa na picha za kipekee, kama vile jua, mwezi, kipepeo na matunda.

Wanariadha wawili wako kwenye wimbo wa riadha, mmoja wao ameketi chini huku mwingine akimsaidia hali hii inaonyesha kuwa mmoja wao amechoka au ameumia badala ya kumaliza mbio, licha ya ushindani kuna hali ya ubinadamu na usaidizi wa kimichezo kati ya wanamichezo hao.

Maadili na kanuni za kazi zimeorodheshwa zikitoa mwongozo muhimu kwa kila mmoja. Hapa, kujifunza ni furaha na ushirikiano na tegemeo. Mtazamo chanya na heshima ya pande zote ni sehemu muhimu ya kila mtu.

Taifa linasimama kwa fahari likishangilia bendera yake. Wanariadha wenye ulemavu wanapita wakitabasamu na kuonyesha utayari wao. Rangi nyekundu ya mavazi yao inang'aa ikionyesha nguvu na utamaduni wa kipekee wa taifa.

Ukumbi wa jengo limepambwa na milango miekundu inayovutia macho. Njia inayoelekea chini, inazungukwa na bustani ndogo zenye majani yaliyonyauka zikisubiri uhai mpya.

Darasa lililosahulika kwa muda mrefu bila kusafishwa lina madoadoa ya uchafu kwenye kuta zake na limetapakaa vumbi lililokaa kwa muda mrefu.

Mazoezi ya viungo yanafanyika kwa bidii shauku. Vijana hawa wanashiriki katika michezo wakionyesha nguvu na kujitolea kwao. Kila harakati ni muhimu ikichangia kuimarisha afya yao na kujanga ujuzi wa mchezo. Wamekusanyika pamoja wakijifunza umuhimu wa ushirikiano na kufanya kazi pamoja.

Kitabu cha kiada kimefunguliwa kikionyesha kurasa mbili zenye maandishi, mashairi na picha zinazohusiana. Kurasa hizo zinaelezea hadithi mbili tofauti zenye vichwa vya habari Mr. Nobody na goodness at the table . Picha zilizoambatishwa zinaonyesha watoto wawili na zinaweza kutumika kama mifano ya hadithi inayoelezewa.

Chini ya anga la samawati na jua kali jengo limeketi kwa utulivu likivutia jicho. Mandhari ya kijani kibichi yaliyokatwa vizuri yanazunguka eneo hilo yakiongeza uzuri. Hii ni taswira ya utulivu na amani.